Shamba hili ni la kisasa na linatumia teknologia. Mimea inakuwa katika ya mabomba bila udongo. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kilimo chenye ufanisi wa raslimali. Kilimo hiki kinatoa mazao mengi wakati wa mavuno.

Shamba hili ni kubwa na nilakisasa mabayo mimea inapandwa kutumia virutubisho na maji ishara kuwa teknolojia ya kisasa iliwasaidia kupata mapato mengi kwenye shamba na mazao mengi.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo inakuzwa bila udongo. Mimea imepandwa kwenye vikapu vidogo vilivyowekwa ndani ya mabomba yanayopokea virutubisho kupitia maji yanayo pitia humo ndani. Hii inaashiria mbinu ya kisasa ya ukuzaji wa mazao inayohitaji nafasi ndogo.

Huu ni mpunga wa kilimo. Mimea ni midogo na rahisi kudumishwa. Imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu, ambayo yamewekwa kwa usahihi. Mimea inakua bila udongo, ikipatiwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone

Wanaume wawili wanonekana wakikaa kwa mimea inayostawi. Hii inaashiria mazingira ya kilimo cha kisasa. Mimea hii hupandwa kwa mpangilio katika safu. Inadokeza matumizi ya mbinu ya kisasa. Hii inaashiria teknolojia ya kilimo inayokuza mimea bila udongo na inatumia maji na virutubisho.

Mimea haya yamepandwa kutumia sayansi ya kisasa. Hapa mchanga hautumiki ila maji na virutubisho pekee yanatumika. Yakisha komaa yanavunwa na kuuzwa kwenye soko la wanunuzi tofauti.

Shamba hili ni ndogo na mboga imepandwa kutumia maji na virutubisho bila udongo. Mboga yenyewe ni ya rangi kijani kibichi na kando yake kuna miti na nyasi ambayo ni ya rangi kijani kibichi.

Huu ni bustani wa kisasa ambapo mimea inakuwa katika mabomba bila udongo. Hii inaakisi teknolojia bunifu ya kilimo, isiotumia ardhi ,muhimu kwa uzalishaji wa chakula katika maeneo yenye uhaba wa maji au ardhi. Ni taswira wa mfumo wa kilimo uendelevu na wenye ufanisi wa hali ya juu.

Ndizi yamepandwa katika shamba hili, yana majani ya rangi ya kijani kibichi na kando yake kuna net ambayo imewekwa ili kuzuia wanyama kama vile kuku kuingia na kuharibu mimea yaliyo ndani.

Kuku hawa ni wengi na ni weupe wakiwa wamekusanyika ndani ya banda kubwa la kisasa la biashara. Mifumo ya kulishia na kunyweshea imeonekana, ikionyesha uzalishaji wa kuku kwa wingi. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa cha mifugo, kinacholenga tija kubwa.

Mimea imepandwa katika shamba hili katika sehemu tofauti na kuna wanawake ambao wanaonekana kushika jembe na kupalilia ili kuweza kutoa mimea ambayo si nzuri na yanaweza ua mimea iliyopandwa.

Kuku wengi wanaonekana kwenye picha hili, wote ni wa rangi nyeupe na wanaonekana kula chakula na kuna mwangaza ambao wanapitishwa ili kuhakikisha kuwa wako katika hali nzuri na wasiweze kugonjeka.

Shamba hili ni kubwa na lina mahindi liliyopandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka kuelekea upeo wa macho. Ukubwa wa shamba na mpangilio wa mazao unaonesha kilimo cha kisasa, ambapo mashamba makubwa hutumiwa kuzalisha mazao mengi.

Ukulima huu ni wa kisasa na linatumia teknolojia ya kitalu ili kuweze kuwa na mazao mengi. Kuna mimea ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na muhudumu moja anaonekana kwenye shamba.

Ng'ombe wengi wanaonekana kufungiwa kwenye vizimba vya chuma wakila malisho maalum. Hii inaashiria kilimo cha kiwanda kinacholenga uzalishaji mkubwa kupitia ufugaji wa ndani na malisho yaliyodhibitiwa.

Sehemu hii ni ya kuweka nyanya ambayo yamepandwa kwa kutumia sayansi ya kisasa. Yanahifadhiwa ili yasiharibike na yake yaliyoiva yanatenganishwa na yanawekwa kando. Yanatumia stima ili yasiweze kuharibika.

Shamba ni la kabichi na linaonekana likistawi likionyesha uzalishaji mkubwa wa mazao. Hii inaashiria kilimo cha viwanda kinachotumia mbinu za kisasa kuhakikisha usambazaji wa chakula cha kutosha. Uzalishaji huu wa wingi ni muhimu kwa uchumi wa nchi.

Chafu kadhaa za nyuma za kitalu zimepangwa kwenye mteremko wa kilima zinaonekana katika eneo lenye mimea mingi. Miundo hii ya kisasa inaashiria kilimo cha kisasa ambapo mazingira yanadhibitiwa ili kuongeza uzalishaji wa ubora.

Kundi kubwa la vifaranga wakiwa wametapakaa kwenye sakafu iliyofunikwa na maranda. Vifaranga hawa wote wanafanana kwa ukubwa na rangi jambo linaloashiria ufugaji wa kibiashara. Mazingira haya ni ya tabia ya kilimo cha viwandani ambapo ndege hawa hufugwa kwa tija ya juu.

Mifumo ya umwagiliaji ya maji yanaonekana katika shamba hili. Mimea ya rangi ya kijani kibichi pia yanaonekana kumea na udongo wa rangi wa kahawia. Hii unasaidia mimea kukua na maji ya kutosha.

Mashamba yanaonekana kutayarishwa kwa ajili ya kilimo, yakiwa na mfumo wa umwagiliaji ya matone. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji kwa mimea yatakayopandwa katika shamba hii.

Mifumo ya umwagiliaji ya maji yanatumika kumwaga shamba kwenye mimea. Yanatumia mabomba meusi kupitisha maji ili mimea yasiweze kukauka .Shamba lenyewe yana rangi ya kahawia.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji kwenye shamba ndogo yenye mabomba meusi yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inaashiria matumizi bora na ufanisi wa maji katika kilimo na upandaji.

Hili ni shamba lililotayarishwa kwa kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yaliyonyooka yanaonekana yakipita kwenye mistari ya mimea na mabomba ya rangi ya samawati yameunganisha mifumo hio.

Mkulima anaonekana akifunga mabomba ya mfumo wa umwagiliaji shambani, mfumo huu wa matone unasaidia kusambaza maji, moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha kilimo bora. Teknolojia hii inaboresha matumizi ya maji na kuongeza tija mashambani.

Shamba limelimwa vizuri, lina mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa maji yameelekezwa kwenye mimea, hii ni kuhakikisha kuwa maji yanafikia mimea kwa ufanisi

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji ambao maji mengi yanasambazwa k atika mashamba yenye mimea midogo. Maji yanajaa kwenye mfereji kati ya safu za mimea yakipenyeza kwenye udongo na kupitia mizizi ya mimea hiyo.

Shamba hili lina udongo mwekundu likiwa limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. Lina mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa maji. Mabomba meusi ya matone yamewekwa kwenye mistari iliyonyooka tayari kuanza kumwagilia mimea maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji unaotumia mabamba meusi yaliopangwa kando ya mimea na madogo shambani. Maji yanaonekana yakinyunyuziwa kwenye udogo karibu na mimea kuashiria matumizi ya umwagiliaji wa matone hii inaashiria jinsi mfumo wa umwagiliaji inatumika kuboresha uzalishaji wa kilimo.

Shamba hili limelimwa vizuri na mifumo ya umwagiliaji ya maji yameekwa pande zote ya shamba ili kuweza kuzuia kukauka kwa mimea na kukue na mapato mazuri mwishowe wakati wa mavuno.

Shamba hili ni kubwa na limelimwa kwa mistari, ambapo mimea michanga inaotesha ,mifereji ya maji inaonekana ikipita katikati, ya mistari ya mimea, ikionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa maji katika shamba kubwa ili kuweza kukuza mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji ambao ni muhimu sana kwa kilimo hasa eneo ambapo kuna uhaba wa maji. Bomba jeusi linaonekana likipita karibu na mmea mdogo na tone la maji linadondoka kutoka kwenye bomba hilo.

Bustani hili ni ndogo, na ina vitanda vilivyo inuliwa vya mimea, vimetengenezwa kwa mbao, kila kitanda kina mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji ambapo mabomba meusi yenye matone ya maji, yameekwa karibu na mimea midogo ile yaweze kupata maji.